Kituo kidogo cha umeme ambacho kina miundo mbinu mikubwa ya umeme inayotumika kusambaza umeme, tunaona milingoti mikubwa na laini za umeme zikipita pande zote.

Kituo kikubwa, cha joto ardhi ambacho kiko katikati ya nyasi kubwa. Ina mitambo kubwa zinazotoa mvuke na jeko kubwa ambalo hufanya shuguli tofauti. Tunaweza kuona mabomba, nguzo kubwa za chuma, za nyaya za umeme na menginezo.

Nguzo ya umeme ambayo ina transfoma kubwa juu yake. Pia tuna miti na vichaka kwote na tunaweza kuona kuta kwa umbali.

Kiwanda ya kutengeneza umeme kutoka kwa nguvu za mvuke iliojengwa kati kati ya hakuna. Kuna nyumba kubwa pamoja na mitambo kubwa sana mengi ambazo zinatoa mvuke. Nie eneo kubwa sana na kuna mabomba tofauti ya kusafirisha mvuke na pia kuna nguzo za umeme.

Kikundi, ya watu wa matengenezo, ya umeme, wakitengeneza nguzo ya umeme, ambayo iko karibu na idadi ya miti mikubwa. Baadhi ya watu wa matengenezo, wakiwa chini, huku mmoja akiwa juu ya ngazi, akifanya ukarabati.

Kiwanda kubwa ambayo iko na maeneo mingi. Kuna jumba kubwa, kuna mlingoti wa stima, kuna barabara, kuna mabomba makubwa na pia tunaona mitambo ambayo inaweza kutoa mvuke.

Milingoti mikubwa ambayo yameshikilia nyaya za kusambaza umeme, na kwa umbali tunaona twiga akiwa chini ya mlingoti moja.

Eneo kubwa la ardhi ambalo limejaa miti, vichaka na nyasi nyingi. Limeachwa katika hali yake ya asili, katika juhudi za kudumisha uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa mali asili.

Nafasi nzuri ya asili ambayo imekusudiwa kuhifadhi mazingira na usimamizi wa mali asili. Ina barabara katikati ya pande mbili zisizo na chochote isipokuwa miti na vichaka.

Hifadhi kubwa ya wanyamapori ambayo imekusudiwa kwa ajili wa kuhifadhi mazingira na usimamizi wa maliasili. Ni wakati wa kiangazi na tunaweza kuona miti na vichaka vilivyotawanyika na pia pundamilia akipita kwa nyuma tunaweza kuona mlima.

Uwanja mkubwa sana, usiokuwa na mwisho. Lenye miti, na vichaka vilivyotawanyika kila mahali. Kuna uzio ambao umetengenezwa kwa waya wenyewe, miba unaopita katikati.

Swara mwenye pembe ndefu, anakimbia kuelekea upande mmoja, katika nyanda za Savannah , ambazo ni kavu, huonyesha, kuwa ni msimu wa kiangazi.

Waendeshaji baiskeli watatu kwenye barabara ya lami inayopanda mlima katika eneo kubwa lililo wazi. Kuna milima pande zote mbili. Wamevaa helmeti na gear zinazofaa ilikuendesha baiskeli.

Njia ya reli inayopita katika eneo chafu na makaazi duni na kuna takataka kote na pia maji ya taka yanatiririka. Tunaweza kuona watu wakiendelea na shughuli zao za kila siku wakivuka reli. Upande mmoja kumejengwa nyumba za mabati. Tuna nguzo zilizotawanyika kila mahali za kupitisha nyaya za umeme.

Katikati ya nyika ya savana tunaona nyati mkubwa mwenye pembe kubwa sana akitazama mbele. Hii eneo imekauka na ni kavu na tuna nyasi nyingi na vichaka vidogo na miti midogo pia.

Kundi kubwa la watu waliovaa mavazi ya kujikinga, wanashughulika kufanya usafi katika eneo lililofurika. Wote wamevaa jaketi za kiakisi na gambuti wanapofanya kazi ya kuhifadhi mazingira.

Watoto wengi wadogo, wa kike na wakiume ,ambao wamekalishwa chini na kupewa kila mmoja sahani ambayo ikona chakula. Na wote wanaweza kukula.

Katika kituo cha twiga ambapo watalii wanapata kutazama, kuchukua picha na kulisha twiga. Twiga wako upande mmoja na watalii na waelekezi wako upande mwingine.

Mama punda milia na ndama wake, wako nje kwenye nyasi ya savana ambako tuna nyasi ndefu, kavu na imekauka. Kwa nyuma tunaweza kuona jiji kubwa lenye majengo makubwa na anga safi.

Swara mkubwa mwenye afya njema anavuka barabara kavu na ya vumbi inayoonekana kuwa katikati ya mbuga ya wanyama. Kwa umbali tunaweza kuona mandhari ya jiji kubwa lenye majengo mengi marefu na makubwa.

Kundi la tembo wachanga wamekusanyika pamoja na yule aliyelengwa anakunywa maji kutoka kwa ndoo. Kwa mbali tunaweza kuona watalii wakiwatazama tembo hawa. Walinzi wawili waliovalia aproni za kijani wanasimamia mchakato huu.

Kundi la watu wanafanya kazi ya uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa mali asili, huku mwanaume mmoja aliyevalia koti la kuakisia akishika nafasi ya mbele.

Wanawake wawili katika vikapu vilivyothumwa, vinavyoelewa hapo kwenye mto unaotiririka. Wanatoa uchafu na taka mtoni wakizitupa pembeni. Tunaweza kuona plastiki nyingi sana, na pia mifuko ya nailoni.

Wanaume watatu wako kando ya mto mkubwa sana wanakusanya mifuko ya karatasi ya nailoni yenye rangi zote ikiwemo pamoja na buluu, nyekundu na manjano. Wako katika jitihada za kusafisha mto kwa ajili ya kuhifadhi mazingira.

Mtoto wa simba mwenye macho meusi ya shanga ameshikiliwa kwa mikono na mtu mweusi na analishwa maziwa ya chupa.

Ndege wanne walio na manyoa meusi na meupe na midomo mirefu na miguu mirefu pia, wamesimama kwenye nyasi kando ya maji mengi. Tuna nyasi ndefu ambayo imemea ndani ya maji na huu upande mwingine nyasi fupi ambapo ndege wamesimama.

Tunaona mwanaume, amevaa koti ya kijani kibichi ambaye tunaamini ni msimazi wa ndovu, akinywesha ndovu mdogo maziwa kutoka kwa chupa. Moja tayari iko mdomoni mwa ndovu na nyingine, amekishika na mkono wake huu, mwingine.

Mtaro mkubwa ambao umechimbwa kando ya baadhi ya nyumba. Ndani tuna bomba kubwa ambalo hutumika kusafirisha takataka ili kuhifadhi mazingira.

Gari aina ya lori, katikati ya uwanja mkubwa, lenye ghorofa kubwa pia, lori imejaa takataka, na juu kuna vijana wawili, wanaonekana wakimwaga uchafu huo chini, kuna takataka imetapakaa, kila mahali kwa huu uwanja.

Jiwe kubwa la ukumbusho lenye sanamu za watu watatu juu yake, ambalo linapatikana katikati mwa jiji. Tunaweza kuona barabara za lami, na huko nyuma kuna nmbwnki kubwa na kando yake magari yameengeshwa.

Wanaume watatu ambao wamevaa koti za kiakisi na magwata na wakiwa na reki mkononi; katikati ya mahali pa kutupa taka palipofurika. Wanajaribu kusanya taka ndani ya maji na kuisongeza upande mmoja ili kuhifadhi mazingira.

Mwanaume, na mwanamke, wakiwa wamekumbatiana, vikali, kando ya maporomoko, ya maji, wakipiga, picha. Msichana, ndiye mwenye simu, mkononi.

Wanawake wawili kando ya mto yenye maji machafu sana wakiokota takataka na kukusanya pamoja ili kueneza usafi. Ni eneo asili penye mto mkubwa unapita yenye miti mingi na nyasi pia.

Watoto wadogo waliovalia sare za shule wakipita karibu na dampu kubwa ya taka ambalo limewaka moto na kutoa moshi mzito. Tuna wanaume wanaofanya kazi kwenye eneo la kutupa taka na mbuzi wachache wakitafuta chakula.

Kundi kubwa la watu wa kike na wa kiume wanaoshiriki katika uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa hifadhi ya asili. Wamevaa glavu na jaketi za kiakisi na wote wanaonekana kuwa na furaha.

Mbuni ndume, na tunaweza kujua hii, kwa sababu ya rangi ya manyoa yake. Anatembea katika eneo kubwa la nyasi, ambalo tunadhania ni mbuga ya kitaifa ya aina fulani.

Watu wengi sana wamejikusanya kando ya mto ambayo ikona maji machafu sana. Watu wanaangalia nikama kuna kitu ndani ya mto, nikama kuna mtu au vitu ambavyo vimepotea ndani ya maji. Pia kuna nyumba zilizo bomolewa kando ya mto na kuna watu wengine ambao bado wanatafuta vitu ndani. Hii inaonekana nikama msiba wa kubebwa kwa vitu na watu na maji.

Kundi ka wanaume wakiwa kwenye zoezi la upandaji mti ili kuhifadhi mazingira. Baadhi yao wameshikilia mti ambao wamekaribia kuupanda na wengine wako kando wanatazama. Tunao wengine ambao pia wamevaa sare za polisi.

Wanafunzi wa kike, wakiwa wamekaa mbele ya kompyuta, huku wakitabasamu, kwa nyuma, tunaweza kuona mwalimu wa kike, akiwasimamia, na kuwatazama, wakijifunza.

Mtu asiye na viatu akikusanya taka ambazo hasa ni karatasi za plastiki na nailoni. Anazikusanya na kuziweka kwenye chombo cheupe huku zingine zikiwa bado zimetapakaa chini.

Ndege wa kigeni wa mwitu aliye kifungoni katika kile tunachodhania kuwa hifadhi ya wanyama wa pori. Ndege anajulikana kama ndege katibu na ana taji juu ya kichwa chake. Analindwa na waya wa miba, na ndani ya eneo lake tunaona amepewa maji ya kunywa.

Tumbili ameketi chini ya mti akitazama nyuma kuelekea kwa kitu fulani. Amefunikwa na manyoya mengi ambayo ni nyeusi, kijivu na nyeupe kwa rangi. Imezungukwa na vichaka.

Wacheza ngoma wa kitamaduni wakiwa jukwani wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni yenye rangi ya kahawia pamoja na mapambo mengine ya kitamaduni. Wanawaburudisha wanafunzi wakike na kiume wanlioketi na kutazama.

Ndege aina ya mbuni ikiwa imefungua mdomo wake wazi na kufunga macho, ishara ya kupiga kelele. Iko kando ya uzio, na ni eneo ambayo iko na mimea mingi ya aina tofauti, ikiwemo miti, na nyasi pia.

Kikundi cha watu kikipanda mlima wakiwemo wanawake na wanaume, wengi wao wamebeba mfuko kwa mgongo wakielekea kuona vibaramwezi tatu ambavyo vimesimama mbele yao.

Picha yenye mandhari nzuri ya mbuga ya wanyama ya kitaifa yenye miti na vichaka mingi. Tunaona vifaru wawili wakikula nyasi na huko nyuma tunaweza kuona jiji kubwa lenye majengo marefu.

Katikati ya mbuga kubwa ya kitaifa ya wanyama pori na tuna watalii kwenye gari la watalii wakitazama kundi kubwa la tembo wanaopita hapo kando. Huu upande mwingine tuna wanyama wengine na pia eneo kubwa la kinamasi.

Eneo kubwa la wazi kando ya nyumba za makaazi. Wanawake wamekusanyika chini ya kiburi na wanafua nguo. Tunaweza kuona nguo nyingi kila mahali, zingine zikiwa kwa beseni na zingine zikiwa zimeanikwa juu.

Mtoto wa kifaru anapita mbele ya wazungu wengi amabao hatuwaoni vizuri ila miguu pekeyake, mmoja wao amemguza na mwingine ameshika simu akimpiga picha.

Mwanamke na mwaume kando ya maporomoko makubwa ya maji wako katika harakati za kupiga picha, mwanaume huyo akiwa ameshika simu na kumpiga picha yule mwanamke aliyejiweka kwenye jiwe.

Aina ya ndege, anayejulikana, kama mwewe. Amekaa kwenye tawi, akitazama chini, kwa makini. Ana rangi ya kahawia, mdomo na mguu yake ni ya manjano, na ana makucha, makali sana.

Bomba kubwa la maji katikati ya jiji ambalo limezungukwa na miti ya aina mbalimbali. Tunaweza pia kuona majengo makubwa kwa nyuma, na anga ni nzuri na angavu.

Chui mkubwa yuko nyuma ya uzio wa kiunganishi cha minyororo katika eneo linalofanana na mbuga ya wanyama pori iliyozingirwa. Ni asili ndani huku ardhi na nyasi zikionekana.

Mwanaume ambaye amevaa koti nyeupe, ameshikilia mti, akiwa amezungukwa na wanafunzi wa kike na kiume, anatoa karatasi kwenye mti, nikama anataka kuipanda, wamezungukwa na madarasa.

Barabara kuu yenye njia ya huduma kando, tuna matatu zilizoegeshwa kwenye kituo chao na pia tunaweza kuona kivuko kinachoruhusu watembea kwa miguu kuvuka barabara kuu. Magari yanaendeshwa pande zote mbili za barabara.

Kwenye kituo cha matatu katikati mwa jiji ambapo matatu zinasubiri abiria. Wana vibao juu ya matatu vinavyoonyesha wanakoenda. Kuna watu wanaendelea na biashara zao na nyuma pia tunaona majengo makubwa.

Watu wakiendelea na shughuli zao za kila siku katikati mwa jiji. Tunaona matatu ikiwa imeegeshwa kwenye kituo chake ikingoja abiria wapande.

Matatu ambayo imeegeshwa kwenye kituo chake ikisubiri abiria kupanda. Ina ubao unaoonyesha maeneo ambako itakokwenda. Tuna kondakta anayeita abiria na tunaona watu wanaendelea na shughuli zao za siku.

Barabara ya jiji kuu, yenye shughuli nyingi sana, na kuna watu wanaofanya biashara zao za kila siku. Tunaona daladala, zikiwa mbioni, na zinathibitiwa na polisi wa trafiki. Majengo mengi makubwa yamepangwa, na pia tunaona miti iliyotawanyika.

Mto unaoonekana kuwa mchafu ukiwa na takataka zinazoelea juu ya maji. Pwani zake zinaonekana kuwa kavu na zina udongo mwekundu kwa upande mmoja na upande mwingine una mimea mingi. Kwa mbali majengo yanaweza kuonekana.

Basi linalo subiri wateja kupanda kwenye kituo cha basi baadhi ya abiria tayari wako ndani na wengine wako nje wanasubiri kupanda. Tuna bango linalo onyesha njia ambayo basi itapitia na vituo vyote ambavyo itasimama kushukisha abiria.

Magari yamesimama katika makutano ya barabara, yakingoja taa za barabarani zibadilishe rangi. Kuna polisi kadhaa na mmoja wao anakagua gari kati ya ambazo zimesimama. Kwa umbali twaona daraja na maghorofa makubwa.

Safu ndefu ya magari katikati mwa jiji yenye magari ya kibinafsi na magari ya huduma ya umma kama daladala. Watu wanatembea na kufanya biashara zao. Upande mmoja wa barabara umepangwa mijengo mikubwa na miti.

Idadi kubwa ya matatu katika mstari mrefu katikati mwa jiji. Zinakaa ni kama zimenaswa kwenye msongamano wa magari. Pia tuna waendeshaji pikipiki wanaobeba abiria. Pande zote mbili za barabara tunaweza kuona majengo marefu.

Kituo cha matatu ambapo zinaegeshwa na kusubiri wateja waweze kupanda kabla hazijaondoka. Tuna matatu kubwa na ndogo. Moja yao ina ubao unaoonyesha inakoelekea na idadi ya njia itakayopitia. Watu wako hapo nje wanasubiri kupanda.

Tunaona matatu katikati mwa jiji na kondakta ako hapo akiita watu waingie kwa matatu. Hapo kando kuna duka kubwa na kinyozi na pia tunaona watu wakitembea. Kuna mwanafunzi msichana ambaye amevaa sare akitembea kando ya matatu.

Barabara kubwa iliyogawanyika. Kuna magari ambazo zinaelekea upande moja, na zingine zinarudi hii pande mwingine. Mbele kuna daraja iliyofunikwa, na kando kabisa na barabara, kuna watu ambao wanatembea.

Tunaweza kuona reli na upande mwingine tunaona barabara. Tuna milango inayothibiti mtiririko wa watu upande wa reli na baadhi ya watu wanavuka reli, huku wengine wameketi kando yake. Upande wa barabara kuna shughuli nyingi na kuna magari yanayokwenda pande zote mbili.

Barabara ya matumizi ya umma ambayo ina njia ya kuvuka na hadaki chini yake ambapo magari yanaweza kupinduka na kuungana na barabara kuu. Watu wanaonekana wakivuka barabara wakiendelea na shughuli zao.

Gari aina ya matatu inapita ikiwa na abiria ndani, msamamizi wake ni wa kike na ukiangalia maeneo kuna miti mikubwa na nyuma yake kuna wanaume ambao wamekalia pikipiki.

Matatu imeegeshwa kwenye kituo chake ikingoja abiria kuijaza kabla ya kuondoka. Juu yake kuna ubao mkubwa ambao unaonyesha matatu inaenda wapi na itasimama wapi pia.

Magari yamesimama kwenye makutano ya barabara ili kuruhusu magari mengine kupita kwanza kabla yao kuenda. Wanadhibitiwa na taa za barabarani. Kwa nyuma tunaweza kuona miti mingi na pia jengo kubwa sana.

Barabara kuu ya magari mawili yenye barabara kadhaa kila upande. Tunaweza kuona aina ya magari mbalimbali yanayoelekea pande zote mbili za barabara.

Matatu zimeegeshwa kwenye mstari nje ya jengo ambalo lina maduka na ofisi tofauti. Matatu zina vibao juu ya kuonyesha mahali zinakoelekea.

Basi kubwa la kijani na manjano likiondoka. Hapo mbele kwa kioo tunaweza kuona ubao unaoonyesha nambari ya njia itakayopita na pia vituo ambavyo basi litapita na kuweza kusimama.

Barabara ya jiji yenye shughuli mingi na watu wanaofanya biashara zao za hapa na pale. Mabasi na madaladala tofauti zinachukua na kushukisha abiria huku zikidhibitiwa na polisi. Hapa ni katikati mwa jiji na majengo marefu zinaonekana pande zote.

Basi la njano na buluu, likiwa kituoni likisubiri abiria kupanda. Chati ndogo yenye njia na nauli imetundikwa kwenye dirisha moja, na kwa upande mwingine tunaweza kuona ubao ambao uko na nambari pia. Watu wanatembea wakielekea kupanda basi.

Barabara kubwa, iliyogawanyika mara mbili, pande moja, ni barabara kuu, pande ingine, ni, njia ya huduma, kuna gari ambazo zinaenda pande zote mbili, na ukiangalia kando ya hii barabara, imelainiwa, na miti, na pia, kuna watu ambao wanatembea kando.

Tuktuk mbili zimeegeshwa kwenye barabara zikisubiri abiria na moja yao ikona ubao juu yake inayonyesha vituo itakavyochukua. Kwa nyuma, tunaona daladala na majengo makubwa.

Hadaki lenye ishara kubwa inayosema usiende kasi. Matatu inapita na gari ndogo inataka kuungana na barabara kuu kwa huu upande mwingine kuna kundi la watu.

Matatu mbili zimesimamishwa na afisa wa trafiki wa kike katika barabara ili kuruhusu abiria kushuka na kuruhusu wengine kupanda. Tunawatu wanaoendelea na biashara zao pande zote.

Matatu imeegeshwa kwenye kituo chake ikisubiri abiria. Imezungukwa na majengo ambayo yana maduka tofauti. Tuna watu wanaopita na kuendelea na shuguli zao za kila siku.

Magari mengi sana kwenye barabara kubwa ambayo inaelekea pande zote. Kando ya barabara, tunaona miti na uwanja ambao unaendelea hadi kwa maghorofa makubwa ile pande ingine.

Barabara ya njia mbili ina magari yanayoelekea pande zote mbili. Tuna majengo pande zote mbili na tanki kubwa pande moja. Katikati ya barabara, tuna nafasi ya kijani na taa za barabarani na pia kuna ng'ombe wanaopumzika hapo.

Makutano ya barabara ambayo yana magari tofauti, yanayo elekea pande tofauti. Kuna taa nyekundu ya trafiki ili kudhibiti trafiki na tunaweza kuona watembea wa miguu wakitembea kando ya barabara huku wengine wakijaribu kuvuka barabara.

Magari la usafiri wa umma liitwalo matatu limeegeshwa katika kituo chake likisubiri abiria wapande. Ina bango inaloonyesha linakoenda na vituo vyake pia. Wahudumu wawili wapo mlangoni wakiwakaribisha abiria.

Kwenye kituo cha mabasi huku makondakta kadhaa wakiwa wameshikilia vibao vinavyoonyesha vituo tofauti ambavyo basi itasimama. Watu wanatembea wakipita huku wakiangalia na wakichagua zile basi ambazo wanataka.

Watu wengi waliokusanyika kwenye kituo cha mabasi wakisubiri kupanda mabasi yao. Tuna kondakta mwenye ubao mkubwa unaonyesha njia na vituo vya basi na kiasi kitakacho gharimu kufika huko.

Matatu imeegeshwa kwenye jukwaa yake na mabango makubwa yakionyesha inakoelekea na pahali itasimama. Tuna abiria pande zote za matatu wanao subiri kupanda.

Kati kati ya jiji ambapo ni mchana na kuna watu wengi wanaendelea na shughuli zao za siku. Kuna polisi, kuna wale wakuendesha pikipiki na pia kuna gari kubwa aina ya Matwana ambazo zinabeba watu kutoka nje na ndani ya jiji. Pia kuna wanawake, wanaume mchanganyiko ya watu na pia kuna ghorofa kubwa ambazo zinapatikana kati kati ya jiji.

Kuna gari ya aina ya basi kwenye kituo cha basi ikingoja wateja wajae ili iweze kuondoka. Kuna dereva na wasimamizi kando ya basi wakiita wateja wajae ndani ya basi. Kuna bango kubwa ikionyesha vituo vyote ambavyo basi itapitia, ambavyo wateja wataweza kushuka wakitaka.

Lori ambalo hutumika kukusanya taka limeegeshwa kando ya barabara na limejaa takataka. Tunamwona mtu akitembea kando ya lori na mwingine akiendesha baiskeli upande huu mwingine. Kwa nyuma tunaona kuna kuna majengo mengi makubwa kwa madogo.

Mkusanyiko wa mabomba ya maji ambayo hutumika kwa ajili ya usambazaji wa maji na udhibiti wa taka. Yamepangwa pamoja na mengine yakiwa yamerundikwa juu ya zingine. Zote zina ukubwa sawa na rangi sawa pia.

Bomba tatu za maji kwa safu ambazo zimeunganishwa kwenye ukuta. Zote zina maji inayotiririka kutoka bwawa. Ukuta ni mnyevunyevu chini na tunaweza kuona mwani ukimea.

Kiwanda cha kusafisha maji ambayo yanaweza kuwa maji masafi au machafu. Tunaona mabomba makubwa ya bluu ambayo husafirisha haya maji pande zote.

Mabomba tofauti yenye ukubwa tofauti yamekusanywa na kuwekwa pamoja kwenye sakafu zote zina rangi ya kijivu.

Watu wengi wakimzunguka mwanamke aliyevalia koti la kuonyesha rangi ya kijani kibichi, na glovu mkononi, akiosha mikono yake kwenye mkondo wa maji. Pia tunaona ndoo, na mtungi, juu ya bomba la maji.

Mtu aliyevaa shati nyeusi akiwa anaosha mikono yake na maji mengi yanaotoka juu, na kutapakaa kila mahali.

Ardhi ambayo imesumbuliwa na mashine na sasa kunaonekana matope na mawe na pia kuna bomba ndogo la maji la kijani kibichi limejitokeza kutoka chini ya ardhi.

Lori lililobeba bidhaa za taka kwenye mifuko mikubwa .Linaendeshwa barabarani pamoja na magari mengine kando ya majengo makubwa. Lori lina vijana wameketi juu yake pamoja na taka.

Duka linalouza maji kwenye chupa za plastiki zenye ukubwa tofauti. Tunaona vifurushi tofauti vimewekwa juu ya vingine. Tuna friji ambayo ina chupa ya maji ya maji ya nyekundu iliyowekwa juu yake.

Mabomba makubwa machafu yamekusanywa juu ya kila mmoja baada ya kuondolewa chini ardhini ambapo hutumika kusambaza maji.

Tangi kubwa nyeusi, ambalo limesimama kando ya lango liko ndani ya jengo. Lina bomba ndogo ya kijani kibichi ambalo linasambaza maji kwa wapangaji wa jengo hilo.

Tunaona mabomba kadhaa yamelazwa chini kwenye mchanga eneo ambayo inakaa kuna ujenzi inaendelea. Kuna aina tofauti ya mashine kubwa na ndogo na pia kuna majengo makubwa ambayo yanakaa ofisi na vituo vya kuhifadhi vitu vya ujenzi.

Mabomba makubwa ya maji, yakiwa yamepangwa moja juu ya ingine na hizi bomba zina rangi tofauti nje na ndani. Ndani ni rangi ya bluu na nje rangi nyeusi.

Maporomoko makubwa ya maji, katika sehemu, ya asili na yenye manthari nzuri. Kuna mawe na miti, pande zote, zimezunguka maporomoko ya maji.